Watu watatu wamesimama ndani ya duka lenye viti vingine mmoja akiwa amebeba mfuko nyuma yake kuna vitu mingimingi ya rangi tofauti tofauti.